Hapa ni mkulima, ni mkulima ananyunyizia dawa shamba yake, ili shamba yake ikuwe vizuri kwa sababu akikosa kunyunyizia aina tofauti tofauti ya ugonjwa inashika hii shamba na anapata hasara. Kwa hivyo anafaa apatiwe hizi dawa ili apate faida kutoka hii shamba.

Hapa kuna watu watano wamekuja pamoja. Hawa watu wanakaa kama wanaokota chafu. Wanasafisha mahali. Hii chafu ni chafu mingi na hawa watu wamejitokeza ili kutoa hii uchafu na kuzingatia uzuri wa mazingira masafi.

Kuna wajengaji wamekutana hapa, wajengaji hawa ni wanaume, halafu kuna nyumba imebomoka na wawili wanaenda upande wa nyumba kuangalia nini, na wengine wanaangalia hapo wakizungumza.

Mgonjwa hapa amelazwa hospitalini, mgonjwa kijana. Waunguzi mmoja anasema anamueka mkono ivi. Anasema ako sawa. Pia huyu mwingine anamshughulikia mgonjwa sikio yake na amevaa glove .

Ng'ombe amekufa hapa, huyo ng'ombe amekufa juu ya ukame, ukame umesababisha mimea kukufa, watu kukufa bila ya maji, ni hii kwasababu ya mvua kutonyesha kwa wakati mrefu sana. Hawa watu wawili wamekuta ng'ombe yao imekufa.

Mama ambaye ameshika mtoto mdogo. Mama huyo mtoto yake anapewa chanjo. Chanjo ya mdomo, ni kama vile polio. Pia kuna daktari huyu amevaa kioo na anampea mtoto mdogo chanjo.

Daktari hapa anaweka kalamu kwa kucha za mtoto. Mtoto huyu inaonyesha kuwa amepata chanjo. Chanjo hizi ziko kama polio huwa zinakuja nyumbani zikiwa wingi.

Hapo kuna daktari, huyu daktari amevaa nguo ya rangi ya buluu na pia huyo mgonjwa wake amevaa nguo rangi ya buluu, huyu daktari anatumia vifaa maalum kuchunguza meno ya mgonjwa. Huyu daktari ni daktari wa meno.

Mgonjwa amelala. Ana chunguzwa na daktari wawili. Daktari wawili wanatumia vifaa maalum kutoa meno. Pia hao daktari wamevaa glovu na kila mmoja wao amevaa barakoa.

Hapa ni dawa, hii dawa inatibu ugonjwa nyingi sana kama vile surwa. Surwa ni ugonjwa mbaya sana ambayo ikimshika mtu , inamleta vidonda vidonda na pia inaweza muua huyo mtu ikiwa hajatibiwa vizuri sana.

Ninaona kwa hii picha daktari wa meno. Anakaa huyu ndo daktari wa kwanza wa kuhudumiwa. Pia kuna computer na bodi inayosema Fine Touch Dental Care.

Inaonyesha kuwa mtu mgonjwa amelaza hospitalini na ako kwa kitanda anashughulikiwa na daktari, anaangaliwa meno, amelala na amefungua mdomo. Pia kwa ukuta inasema kuangaliwa meno au kutoa sio pesa.

Hapa ni mtu ako anatembea maji bila viatu pia amevaa bagi kofia, karibu na yeye kuna matatu na moja inakuja. Si vizuri na si afya kutembea ndani ya maji bila viatu na pia anabeba mkokoteni.

Hapa ni daktari, daktari huyu ameshika mgonjwa anayehudumiwa kwa mkono kwa vile anaonekana ni mtu alikuwa amevunjika mkono na mkono wake ulikuwa umetibiwa daktari amevaa saa kwa mkono yake.

Mtoto mmoja anapea chanjo mdomoni, nikama ni chanjo ya polio na anapewa na daktari mmama, mamake amekaa karibu na yeye, na pia kuna watu wawili ambao wamevaa shati ya rangi ya njano.

Daktari anatumia vifaa asili akiwa na kitu kwa macho, anamwangalia mdomo wa huyo mgonjwa. Anataka kutoa meno ya huyo mgonjwa.

Huyu ni daktari wa macho. Daktari huyu anamwangalia macho mgonjwa kwa kutumia vifaa au mashini .Daktari huyu pia amevaa miwani na...

Ni dawa ya supramox na alfamax. Hizi dawa ni dawa moja ya kusaidia damu na mwingine ni kusaidia kichwa inakaa kama ni mtu mgonjwa ameambiwa...

Mtu anadungwa sindano, pia anapewa chanjo, anakaa kama yeye ni maasai kwa vile amevaa nguo, pia amevaa barakoa na anaangalia pande hii.

Ni daktari ambaye amechukua sindano ako karibu kumdunga mama kwa bega anampayia chanjo, chanjo hizi hukinga mtu mwilini yake kutokana na ugonjwa kama surua na zingine tele.

Hapa ni magari mawili yamegongana moja aina ambaye inabeba petroli moja inakaa nikama imebondwa bondwa sana watu wengi wamekuja hapa kuchukua kitu au kusaidia watu lakini si vizuri kuja mahali petroli imeanguka

Hapa ni mahali ya mafuriko ya maji. Maji ya kifurika huleta magonjwa mengi sana. Watu hua ukikunywa hiyo maji ya mafuriko hua unapata kolera au mashida ya tumbo kwa sababu hiyo maji ni chafu sana.

Watu wa bula wamekuja pamoja, hawa watu wako na mitungi mingi sana labda kuna ukosefu wa maji, na pia kuna magari ya mkono, ziko na mkono zinatumiwa kubeba hizo mitungi na kupeleka nyumbani kwao.

Nyumba zinachomeka. Nyumba hizi zinameteketea yote. Mabati yako karibu kuanguka. Labda kuna watu wameijulia ndani, wamepata shida, wamekosa mali yao. Moto ni hatari.

Kuna mtu anaingia choo, hii choo inakaa ni choo ya raia, kila mtu anaweza ingia, si choo ya kibinafsi. Hizi choo aghalabu huwa zinakuanga safi kabisa kwa sababu ni ya serikali.

Watu wawili wamesimama karibu na machoo ya shule ya sekondari. Moja anakaa kama ni mwalimu na mwingine ni mfanyikazi, anamwambia aende aoshe hizi choo zikae zinang'ara.

Mtu mmoja ambaye amefungua mdomo, pia kuna daktari anamwangalia mdomo akiwa anatumia mashini. Siku hizi meno imekuwa shida, kila mtu ambaye anaumwa na meno anafaa aende kwa daktari wa meno.

Hapa kuna wanawake wa kabila la Maasai, wanawake hawa wamebeba mtungi kwa kichwa, ni ukosefu wa maji ulimfanya ivo. Katikati ya Kenya kama vile Wamaasai hawa wanazunguka wakiwa huko ushago, maji ni kidigo sana haipatikani, sasa wanaenda kubeba maji kutoka huko mbali sana wakiwa wanatumia kichwa yao kubeba.

Mtu mwenye amevaa barakoa anaosha mkono yake na kiosha mkono tangi inatoa maji huku karibu na yeye kuna chuma na huyu anakaa kama ni mtu wa kuchunga mahali.

Madaktari na wauguzi hawa wanashughulikia mtoto mdogo amefungwa fungwa na mashini, huyu mtoto anakaa ni kama ako hali mbaya sana kwa sababu alikuwa amezaliwa na shida.

Hapa kuna watu wanafanya kazi kwa tanki kubwa ya maji, wawili wamepanda na mmoja apanda sahi, nyuma yao kuna mti, labda wamekuja hapa kusafisha hiyo tanki. Tanki ikiwa haijasafishwa huwa inaleta ugonjwa tofauti tofauti kwa wale watumizi wa hiyo maji.

Mama ambaye amekaa kwa kiti anapatiwa sindano, sindano hiyo ni kichanjo, kichanjo husaidia watu kukinga ugonjwa yenye zinaeza kuja kama vile polio, surua. Ni vizuri kuwa na chanjo.

Haya ni mafriko. Mafriko huletwa na mvua nyingi kunyesha bila kutosimama ,mafriko ikizidi huwa maji yanaingia ndani zinaporomoa choo na zinaleta hasara mingi sana.

Hawa ni wamama wawili. Mama mmoja akona mtoto na mama mwingine anashika nguo. Huyu mama wa mtoto anamwangalia. Mama mwingine huyo hasa hayo nguo inakaa mpya, anabeba, anaenda nayo.

Hapa ni hospitalini inakaa ni wodi kwa wodi hii kuna daktari na mti mmoja ambaye amelazwa mtu huyu anakaa nikama anatolewa meno na juu yake ni daktari wa meno ambaye anajua na anatibu watu wenye shida ya meno.

Hapa kuna mama mmoja na mtoto mdogo, huyo mtoto mdogo ameweka mkono yake ili awekwe hiyo kitu, hiyo sabuni ili ajioshee mkono, ili auwe zile vidudu, vidudu hawa zinaweza leta magonjwa isipo dhibitiwa.

pako na mkulima, mkulima uyu ananyunyuzia dawa shamba lake wakati wa mvua kwa sababu iyo si mzuri hizo dawa zinabebwa na hiyo maji inapelekwa mtoni iyo maji ya mtoni watu hutumia kwa hivyo sio nzuri kwa sababu zinaleta magonjwa na fifo

Hapa ni mtu mmoja mgonjwa anatibiwa, anadungwa sindano na daktari amevaa saa. Pia huyu mtibiwa amevaa maski na nywele zake zinakaa poa. Huyu ni mama mzee ama mama wa mwaka katikati kama vile thelathini na tano.

Hii ni mama anataka kujifungua na munga wake huyu mkunga ameva glovu na huyu mama anajifungua anakaa koa na mauchungu sana na huyu mkunga amevaa mask kwa sababu alifundishwa hivo.

Maji mingi. Hiya maji ni maji ya mafuriko. Hii mafuriko inaweza leta hasara nyingi kwa binadamu na hata kwa miti lakini kwa hii hapa, magari mengi yamesimama ndani ya maji na inaonyesha hasara yenye inaleta na uharibifu wa mafuriko, na vilevile inaweza leta ugonjwa, mafuriko ulete ugonjwa kama vile malaria na kadhalika.

Huyu ni mtu ambaye amelazwa hospitalini, anashughulikiwa na daktari. Ako karibu kuingizwa ndani ya MRI mashini inayoangalia mwili imepata jeraha wapi na mahali ambaye ameskia vibaya. Hii ni mashine mzuri sana.

Mama huyu amejifungua mtoto mtoto yake inalia anamwangalia. Iko sawa lakini mama huyu mtoto yake amemfungia nguo kabla hajashika.

Huyu ni mwanaume ambaye anabeba tanki ya dawa inayotumiwa kuua wadudu. Huyu mwanaume amevaa jezi white ili kujitahadharisha, anakaa kama ni mkulima.

Hizi ni nzige, nzige huwa zinaenda kwa wakiwa wengi na huvamia mashamba ya watu. Nzige hii ni ya shamba na inakula kila kitu haiachi ata kila kitu hata nyasi. Nzige huwa watu wa shamba hawapendi sana.

Hapa ni hosiptalini, hosiptalini hapa watu wanapewa chanjo kwa begani labda ni chanjo vizuri sana, chanjo ya polio inafanya mtu akinge ugonjwa yeyote na pia huwa watoto wadogo wanapewa.

Mkono wenye inakaa kama iko mgonjwa, imeshikwa na daktari ambaye amevaa glove . Daktari huyu anamshika mkono mwingine, mtoto asimuguze. Mtoto huyu ako na upere-upere, ni ugonjwa baya sana.

Mzee mmoja wa ndevu anapatiwa chanjo kwa bega na daktari, daktari huyu amevaa maski ama amevaa barakoa, karibu nao kuna bodi inasema shujaa.

Daktari na mgonjwa wake. Huyo mgonjwa amevaa barakoa, anakaa kama anataka kushauriwa na daktari au askize daktari vile anaumia. Karibu na daktari kuna viosha vya mkono.

Hii ni nyumba imeanguka, imebomoka yote. Kuna watu wametokea nje kati ya hao watu wengine wameshika simu zao wakizirekodi yenye yanatendeka hapo.

Hapa kuna mama amesimama. Huyu mama karibu yake kuna watoto wawili. Hao mama wamekuja kuchukua maji hapa. Pia kuna majericans mingi sana. Inaonekana kuwa kama ukosefu wa maji hapo anaishi huyu mama.

Daktari hapa amemshika mkono msichana mdogo. Huyo msichana anaulizwa maswali na daktari kuona vile anaumiana au vile matibabu yake yanaweza patikana. Msichana anakaa kama akimakinika na majibu ya maswali ya daktari.

Kuna mama amejifungua. Mama huyo amekujiwa na wanawake wengine kumjulia hali. Kuna mtoto yake kwa kitanda. Kuna wazee wawili moja wa wamama akona nywele yake rangi nyekundu.

Hapa kuna mtoto mdogo anapatiwa chanjo, chanjo ya mdomo. Mtoto huyu ameshikwa na mama yake na mama yake amevaa kofia nyekundu. Daktari ambaye amevaa miwani anampatia huyo mtoto chanjo akitumia chanjo ya mdomo kama polio .

Mtoto mmoja ambaye amekaa kwa kitanda akiwa anakaa mgonjwa. Karibu yake kuna daktari, daktari huyo ako na kalamu, anaandika kitu kwa kitabu. Kwa hivyo daktari anaangalia na anaona hali ya mtoto anaandika kwa kitabu.

Hapa naona wakunga wanawalisha watoto wadogo na watoto ambao wamejifungua asubuhi hio ama usiku hio wanakaa vidogo sana. Mama ya hao watoto wawili anakaa karibu na yao labda amejifungua watoto wawili pamoja.

Hapa kuna daktari wa meno na muuguzi. Huyu daktari amevaa barakoa mgonjwa anamtoa meno, mgonjwa mwenyewe amefungua mdomo yake amemwasha tochi.

Wamama na watoto wadogo wamesimama huko wakiwa wanachota maji kutoka mfereji, pia kuna kijana hapa ako na simu kwa mkono anapita. Mfereji huo hapa watu wako na majerikani wanajaza nayo maji wanaenda nayo nyumbani.

Hapa kuna watu wengi. Hawa watu wanakaa kama watu wamekuja hapa kuchanjia watoto wake. Kuna mama mmoja ameshika mtoto mguu. Huyo mtoto anafaa kuchanjwa na huyo daktari na chanja ni mzuri. Uzuia ugonjwa zinazokuja baadae baadae kama vile polio au surua.

Huyu mkulima ananyunyizia dawa kwa shamba yake lakini anamnyunyizia wakati mvua pia inanyesha na hiyo si mzuri kwa sababu hizo sumu zinaweza ingia kwa mtoni na iwauwe watu.

Kuna daktari ameshika sindano, huyu daktari amevaa kofi. Karibu na yeye kuna mama na mtoto wake. Huyu daktari anakaa kama anataka kumpea sindano, chanjo huyo mtoto mdogo. Chanjo ni mzuri kwa watoto wadogo wakiwa hiyo umri.

Hii ni hospitali. Watu wawili wako ndani ya hii nyumba, hii wodi. Pia kuna mtu mmoja amelazwa na ako na shida ya kichwa amekaa chini akishika kichwa yake. Pia karibu na yeye kuna beseni.

Hapa ni wodi, hii wodi inaonyesha watu wengi ambao wamelala wanaskia uchungu, mmoja yao amefura mguu na amelala anaskia uchungu sana, madaktari wanawahudumia vizuri sana budi huyu kijana ako na mguu imefura mungu amsaidie sana.

Ni mama, mama ambaye amebeba mtungi ya maji na mtoto yake huku mbele. Kuna mama mwingine hapo mbele yake. Wanakaa kama wamechota maji kutoka mbali sana kwa sababu ya ukosefu wa maji hapo ambao wanaishi.

Hapa kuna watu wanne. Mtoto mmoja anakaa kama anakaa anaumia, amelala kwa kitanda. Huyu mtoto karibu na yake kuna baba yake. Na karibu yake kuna dada yake na kaka yake. Huko mbali kiasi kuna mama anamwangalia.

Watoto wandogo ambao wamezaliwa wamefungwa kwa mashini mashini, wauguzi wako hapo wanawashughulikia hali yao ya maisha, inakaa kama hao watoto eamezaliwa wakiwa na shinda kiasi.

Hii ni chanjo ya homa ya majano. Homa ya majano iko na ugonjwa mbaya sana. Inaletwa na virusi vinavyoletwa na mbu. Mbu ikikawia sana au ikikula mtu sana hua unaleta homa ya majano na si vizuri sana.

Hapa kuna mama ambaye anapatiwa chanjo. Mama huyu amevaa barakoa na huyu daktari amevaa barakoa. Hawa wamama wanapatiwa chanjo ili wakuwe wamejikinga na ugonjwa kama surua na zingine kali.

Hapa watu wanachota maji, wamama wamekuja na mitungi, mitungi yao kujaza maji kwa hivyo hapa inamaanisha maji imekosekana kwa hii mahali, maji haya ni safi.

Mama amelala chini, akiwa anahudumiwa na mama daktari, huyu mama anakaa ni mjamzito. Karibu nao kuna wamama watatu pia wanakaa kama wajawazito. HApa huyu daktari anakaa kama.

Mama mzee mgonjwa ameweka kitu kwa masikio yake, skio yake linazibiwa na madaktari, wauguzi wamesimama wakiangalia, mmoja wa madaktari amevaa glovu na ako makini.

Kuna daktari mmoja amevaa glavu anaangalia sikio ya mzee, sikio inamuuma. Nyuma yake ni kijana yake ambaye anamsaidia daktari kushika kichwa.

Mama amekaa chini akichota maji, maji kwa mtungi. Mtungi hiyo maji hiyo inakaa safi sana. Nyuma ya huyo mama kuna nguo imeoshwa na kuanikwa kwa hiyo inamaanisha maji haya ni maji mazuri na inaweza kutumika kukunywa hata.

Huyu ni daktari ama msafishaji wa mahosipitali, amevaa kofia na pia amevaa rangi ya kijani jersey ya rangi ya kijani, anatumia kisafishaji cha mkono na maji pia anatumia sabuni.

Kwa hii picha naona mwanaume amelazwa kwa wordi anakaa kama ameumia vibaya ako na bandeji kwa kichwa na mkono anakaa kama sakarati kama antaka kufa ama ameumia vibaya.

Watoto watatu na mama mmoja ambaye anakaa kama ni mwalimu. Hao watoto ni wanafunzi wake. Hao watoto wamepiga foleni pamoja. Hao watoto wote wakona chupa wanataka kujiwekea maji hili wakunywe.

Hii ni nzige kwa mahindi. Nzige ni wadudu wabaya. Zinakula watu shamba yao. Kama vile saai zinakula hii mahindi. Mtu amefanya kazi kwa mwaka mzima, wakati wa mavuno nzige zinamvamia. Aki ni mbaya sana.

Hapa kuna mama anapata chanjo. Anapata chanjo sijui aina gani lakini anapata chanjo kwa mbegani. Pia amevaa barakoa na amevaa kioo. Nyuma yake kuna watu wawili mmoja amevaa shati nyekundu.

Hapa kuna watu wengi sana wanaume kwa wanawake. Mmoja wa wanaume anaangalia bodi inayoongea kuhusu ukimwi, inasema ukimwi ni ugonjwa mbaya sana na watu wajihadhari sana. Labda hawa watu wote wamekuja hapa ili watahadharishwe kuwa ukimwi ni mbaya na ugonjwa mbaya sana.

Mgonjwa anayeguzwa na muuguzi, hali yake inaonekana na pia muuguzi anamwangalia aiwa amevaa barakoa, mgonjwa amevalishwa miwani kuona vizuri pia mgonjwa hawezi simama peke yake kwa sababu anasaidiwa na muuguzi.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu ananyunyuzia dawa shamba yake mimea hizi kama haijaekwa dawa huwa zinafanya zikufe kwa sababu mdudu zinakula aina tofauti tofauti.

Watu wametokea pamoja hao wanakaa madaktari, daktari wa wanaume na wanawake. Wamevaa barakoa na wanatoa ilani kwa watu ambao wanaskiliza. Karibu na daktari kuna mwanaume amevaa shati nyeusi anakaa kama mlindaji wa huyu daktari.

Nzige mingi sana. Nzige hizi zinakaa zimemvamia wakulima watu wawili wako ndani ya hizo nzige wakiwa wanafukuza hizo nzige isikule shamba lao. Hizi nzige ni mbaya sana aki ya Mungu.

Mgonjwa na daktari ya macho, daktari wa macho anamwangalia mgonjwa wa macho na vile anaonekana anatumia mkono yake kuangalia. Daktari za macho hutusaidia sana kwa siku kwa sababu bila wao hatungekuwa tunajua tunaumia wapi na ni nini suluhisho.

Hapa kuna mama ambaye amekaa kwa kiti. Anapatiwa sindano kwa mbega. Anachukua chanjo. Amevaa barakoa na kioo na huyo mama mwingine amevaa koti.

Hapa kuna daktari na mzee, mzee huyo anapatiwa chanjo kwa bega akiwa ameangalia chini na kofia amevaa. Daktari amevaa barakoa na nguo nyeupe.

Hii ni dawa za kimapenzi, hizi dawa ukikula tezi dume inapanuka, kwa sababu kuna watu wenye kitu yao ni kidogo, hii dawa ndio imeletwa ili kitu yao ikuwe kupanuka na ikuwe kubwa.

Huyu ni mtu mmoja anadungwa sindano kwa bega, anakaa kama ameumia kwasababu amefunga macho na pia amevaa maski, pia amevaa kofia, huyu mtu amevaa shati ya aina ya rangi ya damu.

Daktari, daktari ya mkunga ambaye ameshika mtoto, mtoto anakaa kama analia. Mtoto ambaye amejifunguliwa karibu, daktari amevaa maski na kioo, anakaa kama anafurahia kushika mtoto huyo.

Hapa ni watu wawili ama wanawake wawili mmoja amevaa skafu kwa kichwa na mwingine mask mmoja anakaa kama daktari na mwingine kama mtibiwa anaonyeshwa meno.

Mtu mmoja anamsukuma mtu mwingine akiwa kwa boda boda, inakaa kama ni mafuriko yamefunga njia. Lakini pia wanaendelea tu na maisha yao mmoja mwingine anamvuruta mwingine. Pia inakaa mvua inataka kunyesha kwa sababu ya hizo.

Watu wawili, mmoja amelala, ako a tumbo kubwa, anakaa kama ni mja mzito, ni kama anataka kujifungua. Mwingine anashika tumbo yake ili ambembeleze asiskie uchungu sana. Ni kama ni daktari na mgonjwa yake au mkunga na mama anayetaka kujifungua.

Hizi ni pedi za usafi. Huwa zinatumiwa na wanawake, wanawake wa miaka ya ubalee. Kwanza hizi huwa zinaleta usafi kwa mwili wa wanawake.

Huyu ni daktari wa meno, huyu daktari wa meno anamshughulikia mgonjwa, amemtoa meno, amemshika hivi. Pia huyu daktari amevaa glovu na amevaa miwani.

Mtu mahututi amelazwa hospitalini. Ako kitanda, kitanda hiyo karibu na yake kuna daktari amefunga kitu mdomo. Kuna daktari mwingine anatumia mashine kaungalia hali ya huyo mgonjwa.

Mama ameshika mtoto yake. Daktari anampatia sindano hiyo sindano ni chanjo. Chanjo ni mzuri kwa watoto inawakinga ugonjwa tofauti tofauti ugonjwa hatari sana.

Hapa kuna wamama wawili, mmoja ambaye amenyolewa, anakaa kama ni mama ambaye ni mgonjwa, na huyu mwingine ni daktari. Mgonjwa akiwa hali mahututi huwa ndio ananyolewa nywele ndio asisikie kichwa inamuuma sana.

Huyu ni daktari, daktari huyu anatoa meno mgonjwa ambaye ameletwa. Karibu na yeye kuna wauguzi wawili wanamsaidia kwa hiyo kazi kumletea yeye vifaa vyenye anafaa kutumia.

Huyu ni dakatari, daktari muuguzi anamchuguza hali ya mtoto mdogo ambao amelazwa hapo hospitalini. Daktari anamwangalia joto na vile afya ya huyo mtoto iko aje.

Hii ni mkulima ananyunyiza shamba dawa. Huyo mkulima amevaa jezi ya white na kofia. Kwa sababu ajizuia hio mafuta, hio dawa, kwa sababu hio dawa ikimpata inaeza muua.

Huyo ni mtoto mdogo ambaye anapatiwa chanjo, mama yake amemshika kwa mkono, daktari huyu anampea chanjo. Chanjo hii inawazuia watoto magonjwa kama vile surua, kama vile zingine kali.

Hapa ni mafuriko. Magari ya aina tukutuku na gari zingine yanaonyesha nambari KBB 777 R na ambayo imeingia kwa maji. Maji yanaenda sana. Hii ni vifuriko. Njia haionekani kwa sababu maji nyingi ndio inatembea.

Daktari anampea chanjo mwanamke. Watu wote wenye wako hapa isipokuwa mmoja wamevaa barakoa. Barakoa husaidia haswa kwa sababu inasaidia mtu kutochukuwa ugonjwa k utoka mtu mmoja hadi mwingine.

Moto kubwa umeteketea hapa watu wengi wanaenda kwa upande wa moto inatoa moshi ya rangi ya nyeusi kwa vile si mzuri kwa afya ya mwanadamu ku sniff hiyo moshi. Hiyo moshi inaweza ingia kwa mdomo na ukufe.

Kuna mama amekujia daktari, daktari ako na kalamu na kitabu akiwa anazungumza anatabasamu anaandika yenye anasema. Daktari huwa anafaa kuwa hivi anafaa kuwa anajua hali ya ugonjwa.

Hapa ni ardhi yenye imeshikwa ukame, ukame inafanya ardhi kukauka, miti kukauka, mimea kukufa, wanyama kukufa. Ukame husabibishwa na mvua kutonyesha kwa wakati muda mrefu sana.

Hii ni darasa, darasa la wanafunzi, wanafunzi wadogo wadogo, pia hapo mbele kuna mwalimu yao na msichana mwingine ambaye amevaa barakoa. Mwalimu ameshika hivi kiunoni anamwangalia msichana mwingine.

Hapa ni daktari wawili na mgonjwa mmoja. Hawa daktari wawili waanashughulikia mtibiwa meno yake. Kwa sababu anakaa kama ako na shida ya meno. Mmoja wa daktari anatoa meno ya yule mtibiwa.

Hapa ni hospitali ya meno, watu wenye shida ya meno huja hapa kutibiwa. Kwa hii picha naona mama kwa televisheni akiwa anacheka, pia hapa kuna meza ambayo mtu mgonjwa hushauriwa kwanza.

Hapa kuna wanawake wawili na kijana mmoja, hawa wanawake wamevaa nguo ya rangi nyeupe, wanaosha mikono yao na viosho vya mkono, nyuma yao kuna askari amevaa shati la askari.

Hapa ni mtu ambaye ananyunyizia dawa shamba yake. Huu mtu amevaa suruali shoti na amevaa aina ya kofia jacket aina ya kofia yaani hoodie . Huyu kijana ananyunyizia dawa shamba yake, kwa sababu ni vizuri kunyunyuza dawa shamba ama atakosa pato yake.

Hapa ni mahali mama wajawazito hukuja na mama wa kujifungua, kuna daktari hapa amevaa barakoa anamhudumia mtoto mdogo anamvalisha kitu, hapo kando ingine kuna wamama wengine mjamzito ameshika tumbo yake.

Huyu ni daktari. Daktari huyu, ni mwanamke mbele yake na mashine ameekwa kwa kichwa. Hii mashine inaonyesha hali ya macho yake, kwa sababu macho, ni vitu vizuri sana. Ukiumwa macho, enda kwa daktari wa macho ili utibiwe.

Hapa ajali imejitokezea, ajali mbaya sana. Gari ya aina ya inayobeba petroli na ingine zimegongana. Hapa naona moto imewaka sana. Mmoja wa watu wale, amechukua simu yake anarekodi yenye yanatendeka hapo.

Askari wawili wamesimama wakiangalia vichimba mitambo ikiwa inabomoa nyumba. Kadiri hiyo nyumba kuna nyumba ingine mrefu na waya za stima zinapitia karibu na hizo nyumba. Pia askari wengine wako karibu na hiyo vichimba mitambo.

Hapa ni mtoto mdogo, anadungwa sindano, na daktari yake, daktari amevaa glovu, lakini mtoto analia sana mpaka akatoa makamasi, kuonyesha vile anaskia uchungu.